Gari aina mbalimbali zinapangwa kwa mstari mbele ya jengo la biashara lenye mambo ya Car Locus . Kuna magari ya kifahari kama vile Land cruiser, Mercidenz ,Benz na mengineo. Yakionyesha kuwa eneo hili ni duka lakuuza magari mpya au yaliyotumika.

Tunayoona hapa, kuna mtu ambaye ameenda kuhesabu pesa yake akiwa ameeka mia mbili, hamsini na zingine za shilingi shilingi, tunayoona, hii pesa itakuwa mingi, akienda nayo kusaidia mtu ama ameenda kununua kitu itakuwa hapo sokoni mingi sana.

Mtu anaweka huku fingerprint yake, akiwa anataka kutoa pesa ama kuenda kununua, ama kutuma pesa zingine nchi kwa nchi, ambapo hua inatakikana utumie pesa board ama hii visa ambao tunaona hapa.

Lori kubwa la kubeba magari, lililonekana mabarabarani likisafirisha magari mapya aina ya SUV na pick-up . Magari hayo yamepangwa kwa ustadi, juu na chini ya trailer yakielekea kwenye soko au la, kwa wateja walionunua.

Madoido ya vitamba vya Kiafrika vinaonyesha utamanduni wa kisanaa na ubunifu. Kila kipande kina rangi ngavu na michoro ya kipekee inayovutia. Vitambaa hivi hutumika kutengeza mavazi ya harusi, sherehe na hata.

Soko limejaa watu wakitembea na kununua bidhaa. Pande zote kuna vibanda vilivyojaa nguo na matunda. Wauzaji na wanunuzi wamevaa mavazi za rangi mbalimbali na mazingira yanaonekana kuwa yenye shughuli nyingi.

Soko la mitumba ambapo watu wengi wamekusanyika kunua na kuuza nguo za bei nafuu. Tunaoana meza zimepangwa na nguo mbalimbali na watu wakichagua wanachopenda. Hali hii ya kushughulika nyingi inaonyesha jinsi biashara ndogo ndogo.

Hii tuaona hapa, kuna matatu mbili ambapo huwa wanakaa pamoja. Wakiwa ni gari ambapo huwa wanachukua zil za mkopo, huwa wanaweka kwa pesa wakiwa wanaenda sehemu zingine ambapo huwa wanaeleza kama watu wanataka mkopo rahisi.

Soko la mboga ambapo kambichi nyingi zimepangwa tayari kwa kuuza. Wafanyabiashara na wanunuzi wnaonekana wakiendelea na shughuli zao. Chini ya vibanda vya soko kambichi hizi huenda zimetoka mashambani na sasa zinauzwa kwa jumla au rejareja.

Mkono mmoja umechorwa ukishikilia noti ya elfu moja ya Kenya. Noti hiyo imeinuliwa juu kwa nguvu ikionyesha dhamani au ujumbe wa kifedha. Rangi ya maumbo ya mchoro yanaifanya pesa hiyo ionekane wazi ukutani.

Gari jeupe la kampuni ya progressive credit limeengeshwa kwenye eneo lenye nyasi kando ya magari mengine. Limeandikwa grace finish loan na nambari ya kuomba mkopo kwa njia ya simu. Mbele ya gari kuna membo ya kijani na upande wake kuna maandishi ya kijani na mekundu. Gari hili ni la abiria na linaonekana kutumika kwa shughuli za kampuni.

Hapa kuna gari naona aina ya TX ikiwa rangi yake ni nyeusi, inasimama hapo ikiwa inangojea kuchukuliwa ama mwenyewe ameweka hapo kwa ofisini akiwa ameenda kufanya kazi anangojea.

Gari jeupe la abiria aina ya matatu limesiamama kwenye eneo la kupakia au kushusha abiria. Nyuma yake kuna jengo lenye paa la kisasa na mitungi kadhaa ya rangi pembeni. Miale ya jua inaangaza kwenye sakafu.

Mashine tatu za kisasa zinazojulikana kama ATM ya maziwa na mafuta zikiwa zimewekwa ndani ya duka, moja ya mashine imeandikwa milk ATM kwa ajili ya maziwa safi na nyingine mbili ni salaad ATM , zinazotoa mafuta ya kupikia, mteja mmoja amesimama karibu akiendesha moja ya mashine hizo.

Mkono wa mtu unashikilia mafungo ya noti za pesa za Kenya za thamani mbalimbali. Kuna noti nyingi za elfu moja, mia tano, mia mbili na nyinginezo zote zikiwa mpya au katika hali nzuri. Mpangilio wa pesa hizi kwa umbo la feni inaonyesha maonyesho ya fedha nyingi na huenda ikawa ni sehemu ya biashara malipo au tukio linalohusiana na pesa taslimu.

Mwanamke aliyevaa koti jeupe lenye beji ya kazi, anaonekana ndani ya duka la rejareja, akipanga au kuangalia bidhaa kwenye friji la vinywaji baridi. Bidhaa nyingi ni chupa cha juisi au aina mbalimbali, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye refu. Mwangaza wa friji, umwalika bidhaa kwa wauzi hao au mazingila la duka.

Vitu amabazo zimechorwa apa vile inaonekana kuna jamaa ambao anaenda kuendesha hiyo baiskeri. Alikuwa ameangukia nayo sasa inasemekana jihadhari kabla ya hatari isipokuwa ,angechukuwa hii fefti yake vile inavyo..

Hii ni shirika ya gari ambayo tunaona hapa wameweka kando gari. Gari nyeusi na zingine nyeupe, zingine nyekundu na tunavyoona hapa kuna watu wengi ambao wanapita hapo inaweza kuwa soko ama mahali la gari kununua.

Gari jeupe, na jingine jeusi yameegeeshwa kwenye nyasi katika eneo la wazi lenye miti kwa mbali. Gari jeusi, lina mwonekeo wa aina ya SUV au Station Wagon, likiwa linawadhirisha yaliyotiwa giza kwa ajili ya faraga. Mpangilio huu wa gari unaashiria uwepo na hafla au mkusanyiko wa watu, ambapo magari mengi huwekwa sehemu moja kwa muda.

Hapo vile tunavyoona hapo kuna mboga nyingi, kuna nyanya, dania, pilipili hoho, parachichi, kitunguu, vitu zingine ambavyo hukuwa na faida kwa watu ama hupigwa hiyo mboga wakati inatakikana kula chakula ama upande wake wa nyumbani.

Tunavyoona hapa kuna watu ambao wanatembea tukiona magari mengi ambazo zinasimama, hapa ni mahali pa kupumzika vile tunaona kwa vile kuna magari mengi ambazo zinasimama, ni mahali pa kuchukua hewa na kupumzika vile tunavyoona hapa.

Hapa kuna simu, huyu jamaa ambaye anatumia simu hapa sasa anaingia kwa mpesa yake akiwa anataka kutuma pesa, ama kutumania mtu mpesa, ama vitu vinginevyo ambayo, mtu uchukua simu naitajika kwa hiyo apu ama vitu vinginevyo.

Kuna shirika la gari ambalo linaleta gari mpya. Ikileta ile vitu zake, vile tunaona hapa hii gari ni gari la kahawa rangi yake, inakaa hapo, sasa juu yake kuna pesa ambayo imeandikwa ili wapatie watu bima bora.

Hapa ni pahali pa kuuzia magari, na zikionyeshwa ma indicators za magar,i ambazo zinang'ara na kutuonyesha rangi za nyekundu, ambayo inaonyesha kama ni mpya, na zimepangwa laini vizuri, na zinang'ara zingine ni nyeusi, zingine ni nyekundu, zingine ni za samawati, hazifanani.

Hapo unaona kuna njia ndogo pahali. Naona watu ambao wanakaa hapo ni mahali pa biashara, sokoni au mahali pa kununua kitu ya utotoni. Vile naona hapo, hakuna njia, njia ni kidogo na kuna viti mingi hapo zikiwa na aina aina ambazo tunaona hapa.

Inaonyesha soko la wazi lenye bidhaa nyingi za vyakula vikavu kama nafaka, kunde na viungo vya aina mbalimbali. Tunaziona rangi tofauti kama nyekundu, kijani, manjano na kahawia zikiwa zimepangwa kama dua ama mikeka. Hii ni sehemu ya biashara ya kila siku ambayo wapo wakulima na wafanyibiashara kipato.

Tukiangalia hivi kuna gari ambayo imesimama aina ya hilux, kuna jamaa ambaye amepanda huku mwisho na nyuma yake. Sasa hii gari mirror yake yote imefungwa, akingojea sasa kitu ambapo alikuwa anasimamia hapa karibu yake kuna miti.

Hapa tunaona bidhaa ambayo imewekwa hapo, wameweka sasa mayai ni ile vitu ambazo inaenda kuuzwa mayai, wakipeleka hapo sokoni na watu wakiuziwa ndio wanaweka hapo sasa. Vile tunavyoona hapo kuna mgari kando yake na mahali pa kuuzia nguo.

Kuna msichana mjamzito ambaye amewekwa hapa, picha yake vile inaonekana, akiwa anasema utapata bima bora bila kuenda huko na vitu vingenevyo mbavyo vinasaidia wajawazito vile tunavyoona hapa.

Hapa ni sokoni. Sokoni tunavyo ona hapa kuna watu wengi wakiwa na matenda zao na vitu vinginevyo ambao unanunua hapa ikiwa parachichi, nyanya na vitu zote na mboga ya shamabni vile tunavyo ona.

Kusudi la hii gari ambayo inayosimama hapa rangi yake vile tunavyoona ni rangi ya kahawa. Hii tukiangalia imeoshwa vizuri iko kwa parking na inagonjea watu ambayo huhitajika. Watu wapande ama waende usafiri badala ya kuenda kupita mahali ingine.

Tukiangalia hivi tunaona vitu au vitu kadhaa ambazo zinaonekana ni vitu za kuuza ziko dukani, hizi vitu tukiona rangi yake ni rangi ya samawati, rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe, tukiona kuna vitu kadhaa hapo.

Vile tunavyoona hapo kuna pesa ambayo imechorwa maelfu mingi ambayo zinatoshea elfu kumi na kadhalika. Vile inaonekana hii ni pesa ya Kenya taifa letu ambayo imechorwa vizuri na vile iko angali wala hatupati.

Hii ni tangazo kutoka kampuni ya MayFair Insurance wanatoa miongozo ya jinsi ya kuchagua bima bora nchini Kenya. kupitia blogi uyao mpya wateja wanaweza kuelewa aina mbalimbali za sera za bima ikiwa pamoja na bima za afya, magari, na mali tofauti, na umuhimu wa kufanya maamuzi sahihi ili kulinda maisha za mali zako.

Hii ni afya ya ushuru ambayo imeandikwa health insurance vile inasaidia watu, huleta watu pamoja na ukiitaji sasa uwekewe pamoja usikie hii afya yako, itakuwa ukiendelea nayo vizuri, na kuangalia afya yako na kuna faida mingi hapa vile naona hapo.

Jamaa mfanyakazi amevaa vaa vizuri akiwa anaingia dukani akiwa anataka kuchukua bidhaa ama chakula ama anaenda kutuma pesa ama vitu vinginevyo mtu huhitaji kwa mali yake.

Hii ni bidhaa ambazo zinakuanga zikitengenezwa moja kwa moja watu wa masai vile tunavyoona hapa hii kenya. Sasa wamewekwa kwa duka wakiwa wanataka kununua ama kuuza, watu ambao wamekuja hapo kuchukua hizi vitu, ni vitu ambao umetoka mji mwingine ama wenginevyo.

Kuna mkono mbili ambayo wanasalimiana mmoja akiwa mkono yake na kifunguo cha gari akiwa anataka kupee huyu jamaa mwingine aendeshe hii gari. Aende na hiyo kifunguo. Sasa vile huyu anavaa koti la bluu vile tunavyo ona.

Vile tunavyo ona hapa, kuna picha ya jamaa ambaye ako na kofia, na huyo jamaa sasa nikama anacheka na mkono yake sasa akaweka pamoja, vile naona ako na furaha, na hii kitu inaandikwa hapa ni ashuru ambayo contractors wanachukuanga.

Vile tunaona hapo kuna magari yenye yanaitwa Range Rover ambayo imeandikwa Rawa Auto. Sasa hii gari ni ile gari ya raha. Inakaa rangi yake ni nyeusi tititi ambayo taa yake ni kubwa vile inaonekana. Na imesimama mahali kwa parking .

Gari la kifahari limeegeshwa katika sehemu tulivu yenye madhari ya kijani, sehemu kama hii uonyesha starehe ya utulivu na maisha ya hali ya juu gari linaweza kuwa la mgeni mahalumu au mtu anayetafuta mapumzuko katika mazigira safi na ya kupendeza, mahali kama hapa huvutia watu wanaopenda utulivu maadhari ya asili na maisha ya kisasa ni raha ambao watu wanaitaji.

Hii hapa naona kopokopo simple tools for your bussiness ,vile naona, unaeka email yako, na password yako, ili uchukue izo pesa ambazo zinatoa, nauendelee na maisha zako, ili ueke tools zako, zile zinazo andikwa hapa, na zile zinazo takikana ueke.

Hapa naona bidhaa ambazo zimetengenezwa na watu, hawa wakiweka pamoja wanataka kuuza, hapo ni sokoni, pahali pa kuuzia vitu ama hizi vitu vingine vya ambazo zinaonekana hapa zingara, pengia huku zingine ni kijani, zingine vile ambavyo imewekwa.

Vile tunavyoona hapa, kuna jamaa mkono yake ameshika pesa elfu moja, mia tano, mia moja na hamsini. Hapo kando yake kuna chaji. Vile tunavyo ona hapa, hii mkono kucha yake ndio refu sana vile tunaona hapo sasa.

Mwanamke aliyevaa sweater ya kijani anakaa chini barabarani akiwa na mwaumivu pembeni. Kuna maandishi yanayosema personal accident insurance like all of you, your safety our priority kwenye kona ya juu kuna hashtag inayosema we don't tolerate better chini kabisa ya nambari ya simu, ya huduma kwa wateja na tofauti ya kampuni Chime Insurance ambayo inatoa bima ya ajali binafsi na kusaidia wateja kuwa wanapopatwa ajali.

Hapa naona gari ambako imesimama, inatuonyesha hapa taa ya gari, gari rangi yake ni nyeusi tititi, ambazo vile naona inakaa gari ambayo ni mpya imeendelea tu kidogo sasa hivi vile naona gari imeendeshwa kidogo na inakaa poa.

Vile tunavyoona hapa kuna matunda mingi yenye yanaitwa ndizi, ndimu, nyanya na vitu zingine ambavyo tunaona hapa ikiwa inang'ara na ndizi imefungwa juu ikiwa na vitu vyake vya kuweka vile tunaona.

Tunavyoona hapa kuna mwamke mmoja na mwanamume mmoja wakiwa na karatasi mkononi wakiwa wanaelezana kitu hapa. Vile wanafurahi wanatazama kitu na wanafurahi wakiangalia hizo makaratasi vile ambayo inaonekana.

Vile naona hapa ni pahali pa kutumia ama pesa ambazo zinaonekana kama vitu za kununua na vitu za kutuma pahali pengine ama mji mwingine ambazo zinaonekana USD ama European hizo zote Australia, Canada inaonyesha sasa pahali pa kutuma kitu au kununua au kutumania wao mwenyewe, sasa kununua na kuuza.

Tukiona hapa hii ni duka la maziwa vile inavyoona hapo kuna vitu vingine ambavyo huonekana ikiwa inang'ara na imewekewa hapa vile inaonekana hiyo kama ni duka la maziwa inayotakikana vile inakuwa.

Hii ni bora kutumia mpesa utumie apps zake ambayo inaitwa Mpesa app vile inaonekana, utarahisishiwa kila kitu, ukitaka kutuma pesa, ukitaka kuweka pesa mahali ingine ama utumie ukitaka kuweka paybill na vitu vinginevyo ambayo hukuwa rahisi.

Vile naona hapa ni shirika la hyundai ambazo ni shirika la magari ambao wananunua gari ama wanauza magari. Magari yao vile naona inangara. Hapo vile naona magari mawili ambazo zinang'ara moja rangi yake ni nyeusi na ingine nyeupe ambazo kuna jamaa mmoja sijui ni wahudumu ama wahudumiwa ambao wanatoka kwa hiyo ofisi.

Vile tunavyo ona hapa kuna parachichi na viazi zingine ambavyo zimewekwa pamoja ambazo zimewekwa kwa meza ni za kununu ama za kuuza vile tunaona hapa. Na kuna viazi ambayo tumeona hapa watu wakinunua vile mboga sasa vile inakuanga mboga ambayo inapikangwa.

Tunavyoona hapa, hapa kuna matatu ama gari ingine ambalo rangi yake ni jeupe. Vile tunaona hapa gari inasimama kwa parking ama inangojea watu kuenda safari, safari yake ni mbali vile tunavyoona ni gari ni safi.

Hapo vile tunaona kuna magari sita ambayo tano inafanana ni rangi ya manjano, moja ni jeupe vile tunavyoona hapa ni gari ambayo zinaenda safari ama kuchukulia watu kupeleka mji mwingine ambayo inatakikana.

Vile tunaona kuna makreti ya mayai vile inaonekana na inatakikana kuuzwa kupelekwa sokoni kwa sababu inatoka kwa kuku vile tunavyoona hapa, hii kitu inang'ara ingine kuna rangi mbalimbali ambayo tunaona hapa nyekundu, kijani, nyeusi na vitu vinginevyo.

Naona gari ya manjano ambayo imewekwa hapa. Vitu zingine ambavyo zinaonekana hapa kuna kitu ya juu kamera ambayo inashika hii kitu ili ionekane vizuri ikiwa watu wanunue ni mpya hii gari vile tunavyoona na imesafishwa sana.

Hii ni sehemu ya huduma za kifedha inayoitwa Junction Forex and Money Remitance. Hapa watu wanaweza kubadilisha fedha za kigeni na pia kutoa, kupokea pesa kutoka sehemu mbali mbali duniani. Kuna hudumu za Western Union na RayaRaya ambazo zinajulikana kuhamishaji wa pesa na haraka wa usalama, mahali hapa ni muhimu sana kwa wafanya biashara na familia zinazowasiliana kimataifa.

Inaonyesha familia yenye furaha ikifurahia, ikifungua kinywa pamoja. Tunaona watoto wawili, baba yao katikati na mama nyuma wakitabasamu. Hili ni tangazo la umma ya bima ya afya ya familia kutoka CIC group inayoitwa CIC Family Medisure . Ujumbe wa pich hii ni kuhimiza ulinzi wa afya ya familia kupitia bima bora ili kuhakikisha usalama na utulivu wa maisha ya kila siku.

Kuna pikipiki moja maarufu ya bodaboda ikiwa inasimama karibu na bango au kibaa kilichoandikwa Motorbike insuarance . Jina ya wakala inaitwa Haziano insuarance agency. Pikipiki inaonekana kuwa katika hali nzuri ikiwa na rangi ya ngavu na pengine imepakwa tayari kwa kazi. Bango hilo linaonyesha kuwa huduma ya bima ya pikipiki linapatikana na inalenngwa.

Vile tunavyoona hapa mahali pa mpesa ,mtu anasema chukua hizi elfu mbili uniekee kwa mpesa inayotumika ,anawekewa simu yake inayoonyesha hapa elfu mbili umewekewa kwa simu yako, saa hivi hivi na hivi na inatakikana ihakikishe.

Hapo vile inaonekana kuna gari moja ambayo imesimama huko, rangi yake ni nyeupe na anasimama karibu na mahali pake pa kuuza ama vitu zenye naona hapo ndani ni vitu zake ambazo zinafungwanga.

Hapa naona kuna matunda mengi aina aina ambapo hapo ni sokoni. Sokoni pahali pa kununua hizo matunda mingi ambazo naona tufaa, ndizi, naona ndizi, paipai, ndimu, naona vitu vingi, machungwa, naona vitu vingi ambavyo ukiona tu hivi macho yenyewe inastarehe.

Vile inaonekana hapa ni sokoni. Naona hapa kuna parachichi na nanasi na vitu zingine ambavyo zinaonekana hapo ni mahindi na tunaona vitu za kuweka hizo mboga ambazo zinaonekana hapo.

Vile tunatazama hapa ama tunaona, kuna duka la mpesa ambalo wanatuonyesha hapa wakiwa wamechora vizuri rangi ya kijani na duka kuna makaratasi mingi hapo mbele yake wakiwa wanatuonyesha hapo sasa ununue kadi hapa na upate usaidizi.

Naona mwanaume aliyefunga kola ya shingo ishara kuwa ameumia. Anaonakana kuwa na muamivu amishika shingo yaki kwa mkono wa kulia. Juu kuna mandishi ya kampuni ya Madison General Insurance. Yanayo sema, we understand . Yanaonyesha kuwa kampuni hii inajali wateja wao. Pia ni ujumbe unaohimiza watu kununua bima ya ajali kuwa jali wapendwa.

Picha inonanyesha duka la nguo au sehemu ya kuuzia vitambaa kati ya picha kuna makeneni limevalishwa shati ya kijana na sketi yenye rangi nyingi kuta za nyuma zimejaa rafu zilizopangwa vizuri na vitambaa vya aina tofauti vyenye rangi na mchoro wa kufutia kulia nguo zilizopangwa vizuri zinazonyeshwa upande wa juu kuna pochi la mikoba mezari na inayonyesha pahali penye mpangilio mzuri na bidhaa zingine.

Vile tunavyoona hapa kuna pesa ya shilingi shilingi, vile tunavyoona ni pesa ya kenya ya taifa hii, vile inaonekana hapa ni ishirini ishirini na kumi kumi vile inaonekana na ile pesa ambayo ya kutumia sahizi ndo inakuanga hivi vile tunavyoona.

Vile tunavyoona hapa hii ni pesa ya kenya banki kuu ya kenya zilizochorwa mzee Jomo Kenyatta na vile ambavyo viko kwa hii nchi. Tunavyoona hii pesa ni elfu moja ya kenya ya leo. Hii tunatumia ambayo hii pesa sio mbeleni.

Vile naona hapa ni mahali pa kununua viatu, ambazo nafikiria ni mkono ya pili. Sasa ambazo zinaonekana, zingine za kucheza mpira, zingine za kufaria tu enyewe kawaida, na zingine ni za kuvalia nayo na kuoga nayo na kutembea nayo.

Hapo vile inaonekana kuna picha ya ng'ombe ambayo inaonekana hiyo ng'ombe ina maziwa ama inamaanisha hapo kwa hii duka ni mahali pa kuenda kununua maziwa, kuna maziwa ya hiyo ng'ombe vile inaonekana.

Vile ninavyona hapa, ni duka la Mpesa na duka la chakula ambazo zimeekwa hapo chini. Ndoo ya kuweka chafu, na vile inavyonekana inang'ara, hiyo duka ndo sasa wanatolewa pesa na wako na chakula cha kununua.

Tangazo la kampuni ya bima inayoitwa Bima rahisi inayotoa bima ya pikipiki kwa bei nafuu, tangazo linawashauri waendeshaji bodaboda kujilinda kwa kuchukua bima ya upande wa tatu kwa muda ya miezi sita kwa shilingi elfu mbili mia tano, hii ni hatua muhimu katika kuhakikisha usalama barabarani na kuwalinda madereva.

Hapa ni mahali pa kununua magari mengi ya aina aina, vile tunavyoona kuna aina ya nyekundu, aina nyeupe, aina nyeusi na vitu vingine ambayo tunaona hapa. Gari imepangwa vizuri ikiwa inaonyesha inataka kuuzwa vile tunavyoona.

Picha inaonyesha duka, duka dogo la kutoa huduma na kibaza kama vile m pesa na airtel money. Watu wawili wamesimama nje ya duka hilo, mmoja wao akiwa anahudumiwa na mfanyakazi wa duka. Duka li-limepunguliwa na lina mapango yanaonesha huduma za kutuma na kupokea pesa, pamoja na kuweka salio. Sakafu ni vigai vya barabarani na kuna kivuli kikubwa kinachoashiria hapo sasa, ambayo imesemekana ni duka.

Hapa tunaona familia yenye furaha mama, mtoto na baba wakiwa na matumaini wamechorwa kwenye karatasi iliyo andikwa Health Insurance will guide you step by step . hii ni ya guide ya insurance kukuongoza kwa kila hatua hadi upate bima bora ya afya pata sera za afya kwa familia yao tembelesa www.imara insurance.com ama piga imara insurance kwa afya yako kwa mustaqbali yako.

Tukitazama hivi ama tukiona kuna jamaa mmoja akiwa mkono yake ameweka pesa akiwa anapanga hiyo pesa. Hii pesa tukiangalia hivi ni elfu elfu ya Kenya ya inchi yetu ikiwa inangara ikiwa inaonyesha mhudumu na vitu vingine ambavyo tunaona.

Vile tunavyotazama hapa hii ni soko la mboga tunayoona. Kuna mvua mingi imenyesha. Watu wakiwa wanasimama na wengine wakiwa wanakaa. Kuna mboga mingi hapa ndizi, parachichi, tikiti maji na vile tunaona hapa watu ni wengi.

Mwanaume mmoja anayeonekana kwenye tangazo la bima akihimiza watu kudhibitisha cheti chao cha pima piga star three fifty two hash . Huduma hiyo husaidia wananchi kuhakikisha kuwa bima yao ni halali na imesajiliwa vizuri. Hii ni njia rahisi ya kujilinda dhidi ya ulaghai au kuhakikisha uko salama barabarani au kazini teknologia kama hii inaleta ulezi na usalama kwa wateja wa bima ambao wanatakikana kuingia Kenya Oremi insuarance limited.

Tunavyoona hapa kuna jamaa mmoja ambaye anapatiwa kifunguo ya gari lililofanana na hiyo TX , akisema hii kifunguo ni yako na gari unaeza endesha ni yako, kwanzia leo hii gari ni yako akiwa analaumu.

Vile tunavyoona hapa, hapa ni sokoni. Soko la matunda na mboga kuna mama mmoja ambaye ananunua hiyo matunda mwingine akiuzia kuna watu wengi ambao wanapita hapo kando wakiangalia hii barabara na hii matunda.

Vile tunavyoona hapa ni barabara na kuna magari mengi ambazo zinapita ,hiyo barabara na tunaona hapo kando kuna madukani mingi ambazo kuna mama wengine ambazo wanakaa mbele ya hizo wakinunua sasa tikiti maji na ndizi ,vile naona hapo kwa hiyo picha.

Hii ni duka la maziwa kieni diary products limited hapa watu huleta maziwa kutoka mashambani na pia wateja huja kununua maziwa safi ya ng'ombe kuna mapipa ya kuhifadhi maziwa .Maziwa na mfanyakazi anaonekana akingia ndani duka hili jukumu muhimu katika kuhakikisha jamii inapata maziwa safi huku wakulima wakipata soko la uchumi na jamii.

Hapa naona bucha ya nyama ambazo zinauzwa, nyama ambayo wameweka chini ya hizo bidhaa zingine. Sasa hii bucha, naona kuna nyama ya mbuzi zinazouzwa hapa wakiendelea na maisha yao ya mjini, sasa watu wakikuja kununua ndio wanahudumiwa vizuri zenye maisha nzuri.

Matunda na mandizi ,naona vitu mingi kama tikiti maji na naona maembe na vitu zingine ni mahali pa kununua mboga, ni soko na kuna ndizi aina mbili kuna moja ni kijani na ingine ni...

Hapo vile ninavyoona kuna mboga mingi, dania, nyanya, pilipili hoho na vitu vingine ambavyo uonekana hapo kwa hapo. Sasa hizi mboga ni za kutumia, za kupika chakula zinazonunua ambazo zinapelekwa sokoni. Ndo naona hivo sasa.

Vile tunavyoona hapa, hapa ni duka ambayo inauzwa bidhaa za chakula ya kununua dukani kama unga na vitu vingine, ugali, soda na vitu vinginevyo ambayo tunaona hapa kitu kama royco na vitu zingine.

Hapa naona pesa ya mbeleni ambazo hii nchi ya kenya tulikuwa tunatumia, na pesa hii nikiangalia hivi ni elfu elfu sijui nihesabu lakini vile naona ni elfu elfu mingi ambazo inaweza kuwa elfu kumi ama elfu ishirini, vile naona ni pesa ya mbeleni kenya.

Inaonyesha soko la mtaani lenye pilkapilka za uamuzi au uuzaji. Watu kadhaa wamevaa mavazi ya kawaida huku wakichagua nguo zilizopangwa juu ya meza au kutundikwa ukutani.

Hapa vile naona kuna jamaa anasimama karibu na gari akifurahia akiangalia hiyo gari yake vile iko mzuri sana na inang'ara nafikiria hiyo gari sasa ni mpya ama jamaa anafurahia kwa hiyo gari yake sasa vile imekuwa na vile anaonekana.

Tunaona magari mapya, nyeupe, nyekundu, nyeusi, kahawa na vinginevyo ambayo imeandikwa hapo WD ikiwa inasema hiyo ni shirika la kutoa magari ambayo zinakuwa zinang'ara ikiwa mpya.

Inaonyesha shughuli ya kuuza au kusambaza vitunguu kwenye soko au eneo la biashara. Tunawaona watu wakishughulika na magunia makubwa yaliyo jaa vitunguu vyekundu wakipakia au kupakua kutoka kwenye lori la kijani. Hii ni sehemu ya mnyororo wa ugavi wa mazao ya kilimo ambapo.

Hapa ni soko la wezi ambapo wanawake wanausa matunda na boga boga mbalimbali. Tunaona nyanya, viazi, vitunguu, ndizi na mazao mengine yaliopangwa chini kwenye plastiki au magunyia, vile tunavyoona hapa, tofauti na wanavyoudumia wateja wao.

Hapa naona kuna nyanya, mahindi, pilipili hoho, ndimu, carrot na vitu vinginevyo ambazo zinaonekana kama ni mboga za kutumia kupika chakula na vitu vinginevyo ambazo zinapatwa kwa hapo shambani.

Hapa naona kuna duka ambayo imeandikwa new generation sasa ni duka ambazo zimewekwa karibu na barabara, zikiuza bidhaa na chakula, vingine ambavyo vinatakikana watu wanunue ama wauze. Sasa mtu huyu akiuza na vitu vyake ambavyo vinaonekana, hapa pia kuna mpesa na pahali pa kutoa mpesa.